Mitambo ya uzalishaji umeme. Kuna moshi mwingi unatoka. Mabomba na miundo mingine inaonekana ikizunguka eneo hilo. Miti au vichaka vinaonekana kando ya kiwanda hicho cha umeme.

Hii ni transfoma kubwa na vifaa vya umeme vilivyopo katika kituo cha umeme. Hii inaashiria huduma za serikali za usambazaji wa umeme.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji labda cha umeme au gesi chenye miundo mbalimbali ya chuma. Bomba refu na minato ya chuma inaonekana ikitoa moshi, ikionyesha kuwa kiwanda kiko katika shughuli.

Wafanyakazi wakitumia ngazi ndefu kurekebisha miundo mbinu ya umeme. Wanaonekana wamevalia sare zao za buluu na kofia ngumu wakionyesha kazi yao katika mazingira ya barabara.

Nguzo za umeme za chuma zilizonyooka kwenye ardhi ya kijani zikiwa na nyaya za umeme. Hii inaashiria miundombinu ya serikali inayohusika na huduma za umeme kama vile kituo cha umeme.

Hiki ni kituo cha kupoza umeme. Kituo hiki kina miundo mingi ya chuma, nyaya na vizuizi vya umeme ambapo hutumika kusambaza na kudhibiti umeme.

Hiki ni kituo cha umeme kilicho na nguzo nyingi za usambazaji wa umeme, ikiwa na miundo mbinu kadhaa, ikiashiria rasilimali za nchini.

Kundi la wahandisi na wataalamu wakiwa katika kituo cha umeme cha Kenya Power wakionekana wakikagua vituo vya umeme na miundombinu inayohusiana na umeme.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kwa kutumia joto ya ardhini. Kuna mifumo ya mabomba na minara mingi inayotoka mvuke, ikionyesha mradi mkubwa wa serikali wa uzalishaji wa nishati.

Jengo la kawaida lenye paa la kijani likiwa nyuma ya mistari ya nguzo za umeme zinazobeba nyaya za umeme. Hii inaashiria uzalishaji wa usambazaji wa umeme, jambo la muhimu kwa maendeleo ya nchi.

Kiwanda cha kuzalisha umeme kinachotoa moshi au mvuke kutoka kwenye mfumo yake. Hii inaweza kuwa ni kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia mvuke au joto ardhi na inaowakilisha huduma za serikali au za umma.

Miti na misitu ambapo kuna mti mmoja mkubwa unaotofautishwa na mingine. Hii ni kwa moja na uwakilisha uhifadhi wa mazingira na raslimali za asili.

Daraja la kijani la chuma ambapo linavuka mto. Mtu anaonekana akipiga makasia kwenye boti ndogo ya buluu chini ya daraja.

Kundi la maafisa wa uhifadhi, wakiwa wanashughulikia vifaa ambao wako ndani, ya boksi la mbao. Hii inaashiria huduma za serikali, kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira, na usimamizi wa rasilimali asili.

Haya ni mazingira machafu na yasiyo na mpangilio, yaliojaa takataka na uchafu. Mtu mmoja anaonekana amelala chini, katikati ya taka akioonyesha hali mbaya ya maisha.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wakicheza kwenye jukwaa la nje. Hii inaweza kuwa sherehe ya kitamaduni inayohusiana na jamii ,kuashiria umuhimu wa uhifadhi wa raslimali asili na utamaduni.

Kurungu mzuri anaonekana nyuma ya uzio. Anatembea ndani. Ana taji ya kipekee kichwani. Uzumio una nyavu na miti. Anaonekana kukaribia kwenye chakula chake.

Mwanamume aliyevalia barakoa amesimama mtoni, akishikilia mmea unaoashiria upandaji wa miti. Hii inaashiria huduma za serikali kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya siri.

Tukio la upandaji miti. Watu wengi wamevaa vesti za njano, wanatabasamu na wengine wanafanya kazi shambani, ikiashiria kusafisha mazingira.

Hawa ni vifaru wawili wakila nyasi mbele ya mazingira ya jiji ambapo kuna majengo marefu . Hii inaashiria huduma za serikali kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Bomba kubwa la maji la rangi ya bluu lililounganishwa kwenye jengo la serikali au la biashara. Hii inaweza kuashiria miradi ya uhifadhi wa mazingira au usambazaji wa maji.

Simba anapumzika ndani ya zizi lenye uzio wa waya. Hii inaashiria huduma za serikali kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili

Mamba wanne walio katika maji ya kahawia yenye matope. Wanyama hawa wanaonekana wamelala na kuogelea taratibu karibu na kiungo cha maji.

Mazingira machafu yenye mito ya majitaka na rundo la taka zilizotupwa. Nguruwe wawili wanaonekana wakitafuta chakula katikati ya takataka hizo.

Mwanamke anafurahia kwenye bustani au msitu akiwa ameketi kwenye shuka iliyotandikwa chini ya mti mkubwa. Anaonekana akipanga chakula huku mazingira ya kijani kibichi na asili yakiongeza utulivu.

Huyu ni nyani akiwa amefungwa ndani ya boma la waya. Nyani huyu anaonekana mwenye huzuni na ameshika waya huku akitazama mbali.

Kundi la twiga wakitembea kwenye nyasi za Savana chini ya anga yenye mawingu meupe. Twiga wazima wanaonekana mbele huku twiga wadogo wakifuata kwa nyuma.

Huu ni mfereji uliyonjaa taka na maji machafu katika soko au eneo la watu wengi. Hii inaashiria uharibufu wa mazingira na ukosefu wa usimamizi ya taka katika eneo la umma.

Hili ni kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya kimila ya kabila la Maasai. Hii inaweza kuashiria utalii wa kiutamaduni au uhusiano kati ya jamii ya kimaasai na wageni wanaotembelea maeneo yao.

Eneo chafu na lenye uchafu mwingi karibu na mto mdogo unaopita katikati ya makazi ya watu. Hii inaashiria uharibifu mkubwa wa mazingira na ukosefu wa utunzaji wa mazingira.

Bomba kubwa la zenge liliwekwa ndani ya mtaro mrefu uliochimbwa ardhini. Huu ni mfano wa ardhi wa miundo mbinu labda kwa ajili ya usambazaji wa maji au usimamizi wa taka unaoendeshwa na serikali.

Ndovu mdogo anayetembea kwenye ardhi ya udongo, huku akionekana akitembea kwa furaha na umakini. Rangi ya kahawia ya ndovu huyo huenda inatokana na udongo aliyotembea.

Makazi ya watu maskini au kitongoji duni kilicho karibu na mto wenye maji machafu. Hii inaashiria changamoto za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia katika maeneo yenye makazi mengi.

Sanamu ya ukumbusho iliyo katikati ya jiji la Nairobi. Sanamu hii inawaenzi wanajeshi waliopigana vita kuu ya pili ya dunia kama ilivyoonyeshwa kwenye tarehe.

Nyati amesimama kwenye ardhi ya wazi huku nyasi zilizokauka zikimzunguka. Nyati huyu ana pembe kubwa zinazokujamana zikiashiria umri wake na asili yake.

Mfereji uliojaa taka na maji machafu katika soko au eneo lenye watu wengi. Hii inaashiria uharibifu wa mazingira na ukosefu wa usimamizi wa taka katika maeneo ya umma.

Ziwa la hifadhi ya mazingira ya Nairobi, yenye watu wakiwa kwenye boti. Kuna watu wawili wakiwa kwenye baiskeli za majini katikati ya ziwa na familia kwenye boti ndogo.

Hawa ni twiga wawili ambao wako katika uhifadhi wa wanyama pori. Nyuma yao kuna majengo marefu yakiashiria ni jijini Nairobi. Inaashiria umuhimu wa kuhifadhi wanyama pori karibu na binadamu.

Hii ni njia ya mbao iliyotengenezwa ndani ya msitu iliyozungukwa na miti mirefu na mimea ya kijani. Hii inaashiria uwepo wa mazingira ya asili yaliyohifadhiwa.

Hawa ni wanafunzi wawili wakiwa wamevalia sare wakipanda mimea kwenye matairi yaliyochorwa. Wanafanya shuguli za kutunza mazingira karibu na jengo.

Chui aliyejipumzisha kwenye nyasi, rangi ya kahawia na madoadoa meusi ya chui huyu anaonekana wazi, huku akionekana akilala na macho yake yakiwa wazi.

Mamba wawili wakipumzika kwenye miamba karibu na maji, huku mmoja akiwa amemlalia mwenzake. Wanajua kuwa mazingira haya ni makazi yao.

Kundi la watoto wa shule wakifurahia na kusherekea kupanda miche ya miti. Wanafunzi wanashikilia miche na vyombo vya kumwagilia ,wakionyesha ushiriki wao katika harakati za uhifathi wa mazingira.

Kundi la pundamilia likilisha nyasi kwenye hifadhi. huku mandhari ya jiji la Nairobi likionekana nyuma. Hii inaashira uhifadhi wa wanyama pori karibu na makaazi ya watu.

Kundi la wafanyakazi wakiwa wanafanya ujenzi wa mtaro mrefu. Mtaro huu unatumika kwa ajili ya usambazaji wa maji ya mvua ili kuzuia uharibifu wa mazingira.

Msichana mdogo ameshika mche wa mti, akiwa na watu wazima wanaopanda miti. Wanashiriki katika shughuli ya upanzi wa miti ili kuhifadhi mazingira.

Barabara kuu ina foleni ya magari mengi ikiwemo malori ,mabasi na magari madogo ,watembea kwa mguu wanaonekana wakitembea kando ya barabara huku majengo na miti ikionekana nyuma.

Kundi ya magari yaliyopangwa kwa mistari yakisubiri kubeba abiria. Kuna bango lililoandikwa sehemu pamoja na bei inakoenda.

Basi ya umma iitwayo matatu inayoonyesha ubunifu wa kisanii na rangi za njano. Kwenye nyuma ya basi kuna picha ya maneno The future is past na abiria wanaonekana wakishuka.

Gari la abiria lenye nambari ya usajili. Gari hili linaonekana linafanya kazi kama usafiri wa umma na linasimama karibu na bango la biashara.

Kundi la watu wakisuburi au wakipanda basi la usafiri wa umma Katikati ya jiji la Nairobi, hali ya hewa inaonekana kuwa na shughuli nyingi ikiwakilisha maisha ya kila siku ya usafiri ya umma.

Mtaa wenye shughuli nyingi . Kuna mabasi mawili yaitwayo Veteran na Moana . Watu wanatembea na magari yanonga .Pia kuna mabango ya matangazo kama Wezesha Biashara.

Hii ni matatu yenye rangi ya bluu iliyokuwa imeegeshwa kando ya barabara huku abiria wakipanda, inaashiria huduma za serikali kwa usafiri wa umma.

Basi la uma iliyoekeshwa barabarani na inaonekana watu wanapanda matatu hayo yamepambwa Kwa michoro na ujumbe wa dini na magari na pikipiki yanaonekana karibu

Matatu yenye rangi ya buluu na graffiti ikiwa imeegeshwa barabarani. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka katika gari hilo.

Matatu iliyopambwa kwa rangi nyeusi na machungwa. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani na kondakta amesimama mlangoni akisubiri abiria.

Barabara kuu yenye vivuko viwili vya juu, kwa ajili ya watembea kwa mguu. Magari machache yanaonekana, yakisafiri kwa uhuru barabarani, na kuna watu wachache, wakipanda ngazi ya kivukio.

Barabara yenye mvua inaonyesha foleni ya magari. Maafisa wa trafiki wanasimamia magari yaliyosimama barabarani na lori kubwa za saruji zinaonekana nyuma yao.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi. Mabasi ya umma, magari, pikipiki na watembea kwa mguu wanatawala barabara. Na baadhi ya maofisa wa polisi wanaonekana wakisimama utaratibu.

Barabara kuu inaonekana barabara ya Bypass lililopambwa na miti na mabango ya biashara. Magari kadhaa yakiwemo ya kubebea mizigo yanaonekana yakitembea kwenye barabara hiyo.

Hii ni matatu ambayo imeegeshwa kando ya barabara, huku abiria wakipanda. Inaashiria huduma za serikali kwa usafiri wa uma kwani usafiri wa uma unasimamiwa na serikali.

Hili ni gari la moshi la abiria lililoegeshwa gari la moshi hili linaonekana kua ni sehemu ya huduma za usafiri wa umma na inaweza kuhusika na miundo mbinu ya serikali au kampuni ya umma.

Hii ni matatu ya rangi ya kijani iliyokuwa imeegeshwa barabarani. Kuna abiria wanaosubiri kupanda na kondakta akiwa ameshika bango la kuelekeza njia.

Gari la moshi ya abiria ya Nairobi commuter rail ,iliyoegeshwa kando ya reli. Treni hiyo imefungwa na uzio wa waya. Ikionyesha huduma za usafiri wa umma kwa njia ya reli .

Watu wanatembea kado ya basi dogo lenye rangi mbali mbali lililokuwa limeegeshwa barabarani. Matatu ni alama ya utamaduni ya usafiri wa umma katika jiji la Nairobi.

Kundi la magari ya usafiri wa umma maarufu kama matatu katika kituo cha magari. Watu wengi wamekusanyika wakiwa wanatafuta usafiri huku baadhi ya magari yakiwa na mabango yenye jina la Kukena sacco

Eneo la maegesho ya magari ya umma hasa matatu au mabasi madogo. Hii inaashiria huduma wa usafiri wa umma ambapo ni huduma muhimu ya serikali au ya umma.

Barabara pana yenye magari machache yanayosafiri pande zote mbili. Kuna miti mingi iliyopandwa kando ya barabara ikionesha juhudi za kuhifadhi mazingira nchini Kenya.

Hii ni barabara kuu katika jiji kuu la Nairobi likionyesha usafiri wa umma jijini. Mabasi ambayo yamepaki barabarani huku watu wakishuka na kupaki kwa gari. Waafisa wa trafiki wanaonekana kando na watu wengi wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Matatu ya rangi nyekundu yenye michoro mingi ikiwa barabarani. Watu wanaonekana wakishuka na kupanda, huku majengo marefu yakionekana kwa nyuma.

Mabasi yakiwa yameegeshwa katika kituo cha mabasi kilichojazana katikati ya jiji la Nairobi. Kituo hiki hutumiwa na waendeshaji mabasi ya Metro trans.

Kundi la mabasi ya umma yakiwa yameegeshwa kando ya barabara wakisubiri kupikia abiria. Watu wanaonekana wakishuka na kupanda mabasi huku wengine wakitembea kando ya barabara.

Lori la manjano likisafiri kwenye barabara kuu huku barabara ikiwa na magari mengine pia. Juu ya barabara kuna daraja la kupitia lililopakwa rangi ya manjano na nyeusi, ikionyesha juhudi za serikali katika kuboresha miundo mbinu ya barabara.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na basi la City Hopper katika kituo cha mabasi. Mabasi mengine pia yanayoonekana nyuma kuashiria shughuli ya usafiri wa umma katika eneo lenye watu wengi.

Mabasi ya usafiri wa umma, yaliyoegeshwa. Rangi ya kijani na nyeusi yakiwa yameegeshwa barabarani. Watu wanaonekana wakitembea karibu na mabasi hayo, ikionesha eneo la kituo cha mabasi au jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayoenda pande zote mbili. Kando ya barabara kuna majengo, huku baadhi ya ng'ombe wakipumzika kwenye sehemu ya majani.

Mabomba ya maji yaliyotumiwa yenye kutu yakisambaza nje. Hii inaweza kuwa mradi wa serikali wa kusafisha au kubadilisha mabomba ya maji.

Bomba lililozama kwenye maji machafu, ya matope na takataka. Bomba hilo linaonekana linaelekea kwenye shimo. Likionesha udhaifu katika muundo mbinu ya maji.

Mabomba ya maji meusi yaliyotandazwa chini tayari kwa ajili ya kufungwa. Nyuma kuna majengo ya ghorofa yaonyesha mazingira ya mjini.

Mabomba ya maji ya plastiki ya kijani, yaliyotandazwa chini kwenye ukuta wenye rangi ya kahawia. Inaonekana ni mabomba ya ziada au yanayosuburi kufungwa kwa ajili ya usambazaji wa maji.

Lori kubwa la kuchimba visima, likiwa na chombo, kirefu, cha kichimbia. Gari hili, hutumika kutafuta, na kuchimba visima vya maji, au kwa kazi za ujenzi.

Eneo lenye takataka nyingi. Majengo ya rangi tofauti yanaonekana nyuma. Pia kuna majani mabichi yameota karibu, ikiashiria usimamizi mbaya wa taka.

Mtaro mchafu uliojaa maji ya matope, mawe na taka. Inaashiria uharibifu au usimamizi mbaya wa mfumo wa maji taka.

Mabomba makubwa ya rangi ya bluu, yaliyopangwa chini. Mabomba haya hutumika kwa ajili ya usambazaji maji au kupitisha taka.

Rundo la mabomba ya chuma yaliyotumiwa yenye kutu, yakiwa yamewekwa kwenye nyasi. Haya ni mabomba yanayotumika katika huduma za serikali kama usambazaji wa maji na usimamizi wa taka.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba lililojengwa ndani ya ukuta wa mawe na kuingia kwenye dimbwi la maji machafu hii inaonyesha mtiririko wa maji unaoendelea mahali hapo.

Hili ni ziwa dogo au bwawa lililozungukwa na mimea na ardhi ya kilimo. Linawakilisha usambazaji na usimamizi wa maji na pia inahusiana na uhifadhi wa mazingira.

Mfereji mrefu uliokochwa ardhini labda kwa ajili ya kuweka mabomba ya maji au ya usimamizi wa taka. Hii inaashiria mradi wa serikali au kampuni unaohusiana na miundo mbinu ya maji au maji taka.

Mfereji mrefu wa maji machafu uliochimbwa kwenye ardhi. Hii inaashiria mradi wa ujenzi wa miundombinu ya usambazaji wa maji na usimamizi wa maji machafu.